Dawa ya wanyama iliyoko kwenye chupa nyeupe, kizibo cheupe, iliyochorwa kwa maandishi meusi , iliyoandikwa kwa maandishi meusi , dawa hii ni wanyama kama kondoo, ng'ombe na nguruwe.

Pakiti la dawa lenye rangi ya njano, nyekundu yenye maandishi meusi na mekundu iliyochorwa ndege nje kama kifaranga cha kuku. Dawa hii hutumika kwa vifaranga vya kuku au kuku wakubwa wanaoumwa.

Dawa ya wanyama iliyochorwa mbuzi, mbwa, kondoo dawa hii hutumika kwa wanyama kuwaponya wanyama wanayoumwa pia dawa hii hutumika kama watu kuuza madukani.

Trekta, akiwepo dereva ndani yake akinyanyua kiroba ndani yake kilichokua na mbolea za kilimo ambacho hutumika kumwagwa kwenye mashamba pale shamba lilipoandaliwa, na kustawisha mimea kwa ajili ya kwenda kuuza baadaye na kupeleka majumbani.

Wanawake wawili waliovaa ovaroli la kijani na buti nyeusi chini wakiwepo kwenye sehemu yenye bati la shaba juu, ikiwepo chini yake mbolea nyingi ambayo hutumika kwaajili ya kupeleka mashambani, kustawisha mimea iliyopandwa kwenye shamba.

Pakiti la dawa yenye rangi ya kijani na buluu yenye maandishi meupe, pakiti ili lililochorwa kuku nje na vifaranga, dawa hii hutumika kwa ajili ya kuwapa kuku wanoumwa na pia vifaranga wadogowadogo.

Wakulima pamoja na wafugaji wakiwa kwenye duka la kisasa; ambazo lina mbegu tofautitofauti, zilizokuwa kwenye chupa pamoja na dawa za wanyama zilizowekwa kwenye chupa; yenye rangi nyeupe na mifuniko mekundu.

mwanamke mmoja aliyevalia shati la greyi akiwa kwenye duka lake, ambalo hutumika kuuza mimea tofautitofauti na dawa tofautitofauti za mazao pia hata za wanyama.

Duka kubwa la kisasa juu limewaka taa huku kukiwepo na kamera, kwenye makabati yake zikuwepo mbegu tofautitofauti za kilimo ambazo duka hilo huuza kwa wateja wake mbalimbali.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama "hydroponic faming" ambapo wakulima hutumia maji yaliyowekewa virutubisho katika kusambaza virutubisho hivyo katika mbogamboga hizo kwa kutumia mabomba hivyo kuvuna bila kuhitaji rutuba ya udongo.

Dawa maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya wanyama wanavyoumwa. Dawa hii ni ya kuchoma ya sindano, iko kwenye chupa yenye rangi nyeupe, kifuniko cha kijani huku kuna mfuto uliopita kama wa shaba.

Kontena kubwa kontena ambapo imebeba bidhaa ambazo za kustawisha mashambani kama mbolea, ili ikiwa ikibebwa na watu vijana tofauti ili kuipeleka shambani na kwenda kumwagilia kwenye shamba.

Dawa ya wadudu mbalimbali ikiwa kwenye chupa maalumu yenye rangi nyeupe kifuniko cheupe. Huku kukiwa kuna kava lililozunguka na boksi lenye rangi ya njano na dhahabu, na rangi nyeupe yenye maandishi meusi na mekundu. Dawa hii inatumika kuua wadudu mbalimbali.

Dawa ya mimea iliyokuwepo kwenye chupa nyeupe yenye mfuniko wa njano ikiwa imeandikwa na maandishi meusi, huku picha yake ikiwa imechorwa majani nje na miti ya aina tofautitofauti. Dawa hii hutumika hasa katika mashambani.

Boksi lenye dawa la mbwa aliyechorwa nje lenye rangi nyeupe chini ikiwa na ufuto wenye rangi nyekundu na wakijani maandishi meusi, dawa hii hutumika na wanyama haswa mbwa wakiwa wanaumwa.

Boksi la dawa la wanyama mbalimbali, ila boksi hili limechorwa mbwa mwenye rangi nyeusi na brauni, huku boksi hili likiwa lina rangi nyeupe na nyekundu. Dawa hii hutumika hasa kwa wanyama wakiwa wanaumwa.

Duka la kisasa lililokuwa na maandishi ya bluu na meupe ikiwa lina viti ndani vyeupe na meza ya brauni likiwa na kabati lenye dawa tofautitofauti za mifugo na kemikali tofautitofauti.

Dawa ya wanyama ambayo ipo kwenye kichupa cheupe ambayo ina maandishi meusi na rangi ya bluu bahari, ikiwa imepita, picha yake ikiwa imechorwa ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Dawa hii husaidia ng'ombe wanaoumwa.

Wanaume wawili wakiwa kwenye mashine. Mashine hiyo inayojaza mbolea ambazo hutumika kwa ajili ya mashambani kustawisha mimea iliyopandwa kwa haraka. Mbolea hii pia husaidia kukuza mimea na kuweza kwenda kuuzwa sehemu mbalimbali hasa masokoni.

Dawa maalumu ya wanyama nje boski lina rangi nyeupe na nyeusi na kama rangi ya dhahabu, Huku chini Kuna dawa ambazo zimepakiwa kwenye karatasi maalumu lenye rangi ya shaba, dawa hizi hutumika na wanyama wanavyoumwa.

Duka maalumu la kisasa, linalouza dawa za aina tofauti tofauti za wanyama kama ng'ombe, kuku, mbuzi na zinginezo mbwa na wengineo. Dawa hizi husaidia wanyama pale wanapoumwa.

Dawa ya wanyama ambayo husaidia wanyama wanaoumwa, ikiwepo kwenye boksi la rangi nyeupe maandishi meusi iliyochanganyika na meupe pia mistari mekundu iliyopita dawa hii hutumika kwa wanyama wanaoumwa na kuwasaidia.

Mbolea inayotumika shambani, hustawisha udongo na mimea ikiwepo kwenye kiroba chenye rangi nyeupe huku nje yake kikiwa kimeandikwa na maandishi yakijani na bluu. Mbolea hiyo hutumika kustawisha mimea.

Shamba kubwa la kisasa la nyanya zilizo stawi zilizopandwa kwenye viroba, nyanya hizo zenye rangi nyekundu na kijani. Nyanya hizo ambazo tayari zinatakiwa kuvunwa na kupelekwa masokoni na kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa viazi wakiwepo wanawake wanne mwanaume mmoja, wakiwa wamevuna viazi vyao vilivyopakiwa kwenye viroba maalumu vyenye rangi ya kijani na nyeupe kwa ajili ya kuvisafirisha kupeleka sokoni kuuza pia hata kuliwa majumbani.

Mkulima wa mapapai, akitungua papai lililoiva. Mapapai hayo yaliyopangwa kwa mstari, yenye rangi ya kijani, majani yake yenye rangi ya kijani yaliyostawi ambayo yanasubiriwa kuvunwa na kwenda kuuzwa masokoni.

Wakulima wa vitunguu, wanaume wanne na mwanamke mmoja akiwa kupakia kwenye kiroba chenye rangi nyekundu na vingine kwenye kiroba wakiwa wameshikilia wawili. Vitunguu hivi vilivyovunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kupelekwa sokoni, pia hata kwa matumizi ya nyumbani.

Wakulima wamama na watoto mmoja akiwa amesimama wakiwa wamevua hoho nyingi ambazo zilizopangwa kwenye kikapu, kwa ajili ya kusafirisha na kwenda kupelekwa kwenye masoko kwenda kuuzwa; pia hata hoho hizi hutumika kama chakula majumbani.

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, mwanamke huyu aliyeshikilia karoti zilizovunwa katika mkono wake huku mwanaume akiwa anazipanga kwenye kiroba cheupe na zingine zikiwepo chini, karoti hizi hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza pia hata na matumizi ya nyumbani ya kupikia.

Mama akiwepo sokoni akiuza kawaha zake, huku pembeni kupo kuna madebe ya kuuzia. Kahawa hizo zilizoonekana zilizokuwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijani, pia kawaha hizi hutumika kama kutumia kwenye chai.

Mahindi makavu yaliyovunwa ya kilameanikwa kwenye mbao maalumu, mahindi haya hutumika kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuhusu hata kutumika kama chakula majumbani na sehemu mbalimbali.

Wakulima wa nyanya wakiwa kwenye shamba kubwa la nyanya. Nyanya zenye rangi zenye rangi nyekundu na kijani, wakivuna nyanya hizo kutumia matrei yenye rangi ya kijani. Nyanya hizi hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, pia husafirishwa sehemu mbalimbali .

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wakiwa kwenye shamba kubwa la mahindi, wakiwa wamevuna maiti hayo na kuyatoa maganda na kuyaweka sehemu moja, kwa ajili ya kuyapeleka mashineni pia kupeleka masokoni kuuza.

Mkulima aliyevalia koti la rangi ya kijani na buti nyeupe, akiwa ameshika ndizi kubwa aliyoivuna kwenye shamba la ndizi, ndizi hiyo kwaajili ya kwenda kuuza hasa masokoni pia hata kuliwa manyumbani.

Shamba kubwa la vitunguu vilivyopandwa kwa mstari vitunguu hivi vilivyostawi kwa ukubwa wenye udongo mweusi hutumia kunyeshewa kwa maji ya bomba wenye mpira wenye rangi nyeusi uliopita shambani.

Mkulima mwanaume akiwa kwenye shamba kubwa la nyanya zilizoanza kustawi zenye rangi nyekundu nyengine rangi ya kijani, zilizopandwa kwenye mifuko maalumu yenye rangi nyeusi, nyanya hizi hupelekwa masokoni zitapovunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Mahindi yaliyoandikwa na kukauka, mahindi haya yaliyosombwa kutoka shambani, kwaajili ya kwenda kuuzwa masokoni, pia mahindi haya hutumika kama chakula majumbani husagwa na kutokea unga na watu hula.

Shamba kubwa la ndizi zenye ndizi nyingi zilizostawi zenye rangi ya kijani ambazo zinasubiliwa kuvunwa na kupelekwa kwenda kuuza masokoni pia hata kutumika katika matumizi ya chakula majumbani na sehemu mbalimbali.

Mkulima wa mapapai akiwa ameshikilia mapapai mkono mwingine papai lenye rangi ya njano mwingine lenye rangi ya kijani na njano; mapapai haya yaliyostawi kwa ukubwa ili yaweze kwenda kuuzwa masokoni na sehemu nyinginezo.

Wakulima wa mahindi wakiwepo shambani wakivuna yale mahindi ambayo tayari yameshastawi na kuwa makubwa. Mahindi haya hutumika kwenda kuuzwa masokoni pia na kusagishwa kupata unga kwa ajili ya chakula majumbani.

Maparachichi yaliyovunwa na kuweka kwenye contena maalumu lenye rangi ya njano, kwa ajili ya kupelekwa masokoni na pia sehemu mbalimbali huku maparachichi hao yakiwepo na yamezungukwa na miti na majani yenye rangi ya kijani.

Wakulima wa mahindi wamama na wababa wakiwa kwenye shamba kubwa wakiwa wanavuna mahindi ambayo tayari yameshastawi, mengine yakiwa yameshawekwa kenye kapu na kutolea yale maganda ya nje. Mahindi haya hutumika kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na pia kwa matumizi ya nyumbani.

Wamama wengi, wakiwa wamekaa chini sokoni, wakiwa na nyungo zenye rangi tofautitofauti, huku wakiwa wamezungukwa na magunia yaliyokuwa tayari yameshapakiwa, ya karanga. Hapo wakiwa wanachambua karanga hizo kwa ajili ya kuzipeleka kwenye mauzo sokoni na zingine kwa ajili ya kutumia kula.

Mkulima aliyekuwepo shamba akionyesha viazi alivyovuna , viazi hivyo tayari kwa kupelekwa masokoni kuuzwa pia hata kutumika katika majumbani kama chakula, viazi hivyo huleta faida kubwa hasa vikiuzwa.

Mkulima akiwa shambani, shamba kubwa la matango akishikata ngumu moja ambalo tayari lishakuwa kustawi vizuri na mkono wake. Shamba hili hutumia maji kunyeshea ili kustawisha mimea hiyo ya matango. Matango haya hutumika katika matumizi ya nyumbani, binadamu hula na hata kuuza masokoni.

Wanawake wakiwepo shambani, wakivuna nyanya zilizoiva kwa ajili ya kwenda kuuza masokoni, pia na kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Shamba hilo likiwa limezungukwa na majani yenye rangi ya kijani, chini kukiwepo kuna mchanga kama wenye rangi nyeupe.

Trekta lenye rangi ya bluu huku nyuma likiwa na dude la chuma linalobeba matrei yenye rangi nyekundu kwa ajili ya kuvunia mananasi, katika shamba hilo kuna wakulima ambao wanavuna, mananasi haya hutumika kama matunda pia kutengeneza juisi na pia kwenda kuuzwa masokoni.

Mwanamke mmoja alievalia kofia na ovaroli lenye rangi ya bluu akiwa amesimama kwenye gari la mananasi yaliyotoka kuvunwa shambani, mananasi haya hupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa pia mananasi haya hutumika kwaajili ya kuliwa majumbani

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli la bluu, akiwepo kwenye shamba la nyanya. Nyanya zingine akiwa ameziweka kwenye tenga maalumu alizovuna shambani kwake kwa ajili ya kuziandaa na baadaye na kwenda kuuza masokoni. Nyanya hizo zilizostawi kwa mstari na zenye rangi ya kijani.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo yenye rangi ya njano na nyeusi akiwa kwenye shamba kubwa la kahawa akichuma kahawa zilizokuwa zimeiva tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuza, kahawa hizo zenye rangi ya kijani nyingine zenye majani ya kijani ambazo zimeshastawi.

Wamama wakulima wengine wakiwa wamefungia watoto mgongoni, wakiwa kwenye shamba kubwa la viazi wakiwa wanavuna viazi hivyo, ili tayari kupeleka sokoni kuuza na matumizi mengine ya nyumbani kama ya chakula na kuliwa.

Zao la kahawa lenye rangi nyekundu na kijani, likiwa limestawi kwa kiasi kikubwa likisubiri kuja kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuza sehemu mbalimbali haswa masokoni na sehemu zingine.

Wakulima wakiwa wanapakia viazi vilivyokuwa tayari vimeshavunwa. Viazi hivyo vimeshapakiwa kwenye magunia, wakisubiria kupakia kwenye gari kubwa na kuvisafirisha kupeleka masokoni na sehemu mbalimbali.

Mkulima mmoja wa nyanya akiwa kweye shamba kubwa la nyanya ambalo linatumia maji kumwagilia nyanya hizo, nyanya hizo ambazo zenye rangi ya kijani ambazo bado hazijaiva mkulima huyu akiziweka kwenye hali nzuri ili baadae zipate kwenda kustawi na kupelekwa sokoni kuuza na matumizi ya nyumbani.

Mama mmoja aliyevalia buti nyeusi huku amefunga kilemba kichwani akiwa kwenye chumba ambacho kilichowekwa kahawa zilizovunwa kwa ajili ya kwenda kupelekwa mashineni na kwenda kuandaliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Miti ya mapapai iliyopandwa kwa mstari ulionyooka, ikiwa imezaa mapapai yenye rangi ya kijani. Huku chini ikiwa imepita mipira meusi, kwa ajili ya kunyunyizia mapapai hayo ili yaweze kustawi kwa haraka, huku udongo mwekundu umepita.

Pilipili nzuri zilizopangwa kwa mstari ulionyooka na kustawi, pilipili hizo zenye rangi ya kijani na nyekundu, ambazo ziko tayari kuvunwa na kwa ajili ya kwenda kuuzwa masoko mbalimbali kwa matumizi ya kula.

Wakulima wakahawa wanaume na wanawake wakiwa wamebeba ndoo za kahawa kichwani, wakiweka kwenye sehemu maalumu kahawa hizo walizovuna shambani, na huenda kuandaliwa kwa ajili ya kupeleka kuuza sehemu mbalimbali.

Mkulima wa mahindi mama mmoja aliyevalia tisheti nyeupe, sketi nyeusi, viatu vyeusi, akiwa amesimama juu ya mahindi ambayo yameanikwa na kukauka kwa ajili ya kwenda kukombolewa na kupata chakula kama unga na kadhalika. Huku akiwa amezungukwa na mahindi mengine. Akiwepo nyuma yake yakiwa yameanikwa bado hajakauka na pia shamba kubwa la mahindi na kijumba cha matofali ya kuchoma pembeni.

Mama mmoja akiwa shamba la kwenye kahawa aliyevalia nguo nyekundu na sketi nyeusi, akiwa anavuna kahawa zenye rangi ya nyekundu na nyingine zenye rangi ya kijani kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Wakulima wa viazi, wakiwa kwenye shamba kubwa wakivuna viazi, kuna vingine tayari vimeshavunwa, viko tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwenda kuuzwa, na pia kwa ajili ya kuliwa majumbani, na kwa ajili ya chipsi sehemu mbalimbali.

Mkulima mmoja alievalia kofia na tisheti, jinzi na buti chini akiwa pembeni ya kabichi kubwa nzuri zilizolimwa kutoka shambani kabichi hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kusafirishwa na kupelekwa masokoni.

Wakulima wanawake na wanaume waliokutwa na makontena ya yenye rangi tofauti bluu na kijani chini tupu kuna viazi vitamu walivyovuna shambani kwaajili ya kuvipakia na kuvipeleka katika masoko balimbali.

Mkulima wa nyanya aliyevalia kofia na fulana na suruali, akiwa ametoka kuvuna nyanya zenye rangi nyekundu, akipanga katika tenga maalumu kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni, pia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Wakulima wawili wa kahawa wakiwepo shambani, wakivuna kahawa zenye rangi nyekundu, na kijani ikiwa amezungukwa na majani ya kijani. Kahawa hizo kutumika kwa kuuzwa pia kusafirishwa sehemu mbalimbali.

Wakulima wa shamba akiwepo dada mmoja aliyevuna viazi vikubwa, viazi vya chipsi, dada huyu viazi hivyo hutumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu pia viazi hivyo hutumika kwa ajili ya kuuza masokoni na kwenda sehemu mbalimbali.

Mkulima wa ndizi akiwa shambani akiangalia migomba yake iliyostawi ndizi kubwa ndizi kubwa. Ndizi hizo hutumika kwa ajili ya kuuza, pia hutumika kama chakula majumbani, pia kusafirishwa sehemu mbalimbali.

Wakulima wakiwa wamebebelea kontena yenye rangi ya bluu huku kontena zingine zenye rangi tofautitofauti bluu, kijani na nyekundu zilizovuna karoti kutoka kwenye shamba, zikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kusafirishwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba kubwa lililopanda mbegu zilizostawi kwa kiasi zenye rangi ya kijani zikiwa zimepangwa kwa mstari ili ziweze kustawi kwa uharaka.

Shamba kubwa la vitunguu linalotumia maji kustawisha vitunguu hivyo, vitunguu ambavyo tayari vimestawi vikisuburiwa kuvunwa, na kupelekwa kuuzwa masokoni pia hata kwa matumizi ya nyumbani kupikia.

Shamba kubwa lenye ukuta ndani yake kukiwepo shamba hilo limeshalimwa, na maji yakiwa yamepita katikati huku mipira ikiwa imepita ya kunyeshea shamba hilo pembeni kukiwepo na watu wamesimama na tanki jeusi wakiwa wazungukwa na miti ya rangi ya kijani.

Miche maalumu iliyopandwa kwenye matenga maalumu yenye rangi nyeusi, miche hii ikistawi na kukua vizuri, huhamishiwa mashambani kwa ajili ya kupata mazao mazuri ya baadaye.

Tenga kubwa maalumu ambalo linatumiwa kupandia mbegu, ili kuweza kusitawi na kupelekwa mashambani kwenda kuotesha, na hivi kuweza kupatikana mboga zingine; ambazo mboga hizo hutumika watu kula na pia kama biashara.

Mihogo iliyovunwa shambani, tayari imeshapakiwa kwa ajili ya kwenda kuuza masokoni. Mihogo hii iliyokua vizuri na muonekano mzuri iliyostawi vizuri. Pia mihogo hii hutumika kwa matumizi ya nyumbani.

Wakulima wakiwa shamba waliovalia nguo zenye rangi ya kijani huku na mwengine, akiwa amevalia nguo nyekundu wakiwa na matrei yenye rangi ya njano wakivuna mazao yaliyopandwa katika shamba hilo kwa ajili ya kupeleka sokoni kutumika majumbani.

Wakulima wanne, wanaume wawili na wanawake wawili, wakiwa kwenye kichanja chenye udongo mweusi, wakipanda mbegu kwaajili ya baadae kwenda kuzipanda shambani kwaajili ya kuvuna mavuno ambayo yatakayoota.

Mkulima aliyevalia tisheti nyeupe akiwa juu ya jengo, akiwa anaweka vifaa maalumu, ambacho vyenye udongo mweusi ndani yake amepanda mboga zake kwa ajili ya kustawi, na anatumia maji ili kustawisha hizo mboga.

Wakulima wawili wakiwa wanapata elimu ya nyanya zilizokuwepo shambani, nyanya hizo bado mbichi zenye rangi ya kijani yenye majani ya kijani, nyanya hizo hutumika kunyeshewa kwa mipira yenye rangi meusi, pia nyanya hizo zikivunwa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Trekta lenye rangi ya kijani, matairi meusi likiwepo kwenye shamba ambalo lina udongo mweusi lililolimwa na trekta hilo, shamba hili huandaliwa kwa ajili ya kuja kupanda mbegu za mimea ili kuja kupata mazao badae.

Kilimo kinachotumia maji kustawisha mimea. Mimea hiyo iliyostawi yenye rangi ya kijani ikiwepo kwenye maboksi maalumu, na ikishakuwa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa pia hata kutumika kwa ajili ya chakula.

Mashine maalumu kama jembe yenye rangi nyekundu, mashine hii hutumika kulima kwenye shamba, hapo kuna shamba kubwa lenye udongo ambao tayari umeshalimwa na mashine hiyo huku pembeni kukiwepo na majani mengine ambayo yanasubiriwa kulimwa.

Trekta kubwa lenye matairi ya kijani rangi nyeusi lipo shambani kwa ajili ya kuandaa shamba kulima, shamba hilo lenye majani ya kijani na miti ya kijani pembeni kuna milima na nyumba za watu wanaoishi.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu matairi meusi likiwepo shamba likiandaa shamba kwa kulima, shamba hilo lenye majani yenye rangi ya kijani yakionekana. Trekta hili huandaa shamba kwa ajili ya kuja kupanda mimea mipya baadae.

Shamba kubwa lililofunikwa na kava maalumu lenye rangi nyeupe, huku kukiwa na mashine maalumu, ya kunyeshea mimea iliyopo upande wa shamba hilo, mimea hiyo kutumika kupelekwa shambani na kupandwa kwa ajili ya kuja kuuzwa baadae, ikishachepua yenye rangi ya kijani.

Kilimo ambacho kinatumia vifaa maalumu kustawisha mimea, kilimo hicho hutumia mashine kwa ajili ya kupanda pia kilimo hicho hutumia mwanga maalumu na vifaa ambavyo vinaoteshwa mimea.

Shamba kubwa la kisasa lililofunikwa na kava jeupe juu na chuma nyeupe zikiwa zimepita katikati. Huku katikati yao kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani, ambayo tayari imestawi ikisubiriwa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sehemu kuuzwa; kama sokoni.

Shamba kubwa ambalo linatumia trekta la kisasa lenye magurudumu meusi, chuma kubwa nyekundu kulima shamba hilo, ili kuweza kuotesha mbegu. Pia pembeni kukiwa na mazao mengine ambayo yamestawi kwa kiasi kikubwa yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha mbogamboga ambazo hustawi kwa kutumia maji na sio udongo na mboga hizo huwekwa kwenye chupa maalumu, ambacho kinawasaidia kustawi na zikisha stawi zinavunwa na kwenda kuuzwa.

Nyumba kubwa ya rangi nyeupe ambayo hutumia vifaa maalumu kwa ajili ya kustawisha mimea kama mbogamboga, mboga hizo zilizostawi kwa ufasaha kwa rangi ya kijani, ambazo zinasubiriwa kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima aliyevalia buti, huku akitumia machine ndogo ya kisasa kupalilia na kulimia shamba, huku pembeni kuna mboga mboga zenye rangi ya kijani ambazo tayari zimeshastawi na kuonekana.

Mashine ndogo ya aina ya trekta, inayotumika kulimia shambani, huku pembeni ili tayali kuaandaa shamba kwajili ya kwenda kupanda mbegu mpya, huku kuna majani yenye rangi ya kijani yaliyo toka shambani yakizunguka.

Mashine ndogo yenye rangi ya kijani na matairi madogo meusi, mashine hii hutumika haswa kupalilia shamba na kuandaa shamba pale mkulima anapotaka kuanza kulima na kunyunyizia mbegu ilimazao yaweze kustawi vizuri.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu ndani yake yupo dereva likiwa na matairi makubwa, nyuma kukiwa na dude la kulimia, chini kuna majani ya kijani ikiwa linaandaa shamba kwa ajili ya kulimia mbegu.

Trekta lenye rangi nyekundu na nyeusi, huku nyuma ikiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kulimia, hutumika hasa katika mashamba kwa ajili ya kuandaa shamba na kuweza kupanda mbegu zingine kwa baadae.

Trekta kubwa lenye matairi meusi makubwa yamechanganyika na madogo, ndani yake akiwepo dereva, wakiwa kwenye shamba kubwa wakiwa wanalima na kuandaa shamba kwa ajili ya kuja kupanda mbegu baadaye na pembeni yake kukiwepo kuna miti yenye rangi ya kijani imezunguka.

kilimo cha kabichi ambacho hakitumii mchanga bali hutumia maji, huwekwa kwenye vifaa maalum ili kustawi, kilimo hicho hukaa kwenye nyumba ambayo ina kava ya rangi nyeupe, lililosimamishwa na chuma zenye rangi nyeupe.

Mkulima akiwa shambani akilima kwa trekta maalum ya kulimia, huku shamba hilo likiwa lina maji ndani yake na tope zito. Pembeni kukiwepo kuna mbogamboga zimestawi ikizungukwa na miche yenye rangi ya kijani.

Bwana kilimo akiwa kwenye shamba kubwa ambalo ndani yake kuna taa, kuna mashine maalumu, shamba hilo utumia mabomba meupe, kwa ajili ya uzalishaji pia hutumia maji kuzalisha na kustawisha mbogamboga, mboga hizo zenye rangi ya kijani.

Bwawa kubwa la samaki lenye rangi ya bluu, likiwa lina mabomba yanayotumika ya bluu, juu ikiwa na vikontena ambavyo vimestawi mboga za rangi ya kijani, samaki hawa hutumika kama chakula majumbani au pia kuuzwa.

Samaki wanne wenye rangi ya dhahabu wakiwa kwenye boksi maalumu ndani yake kukiwa na maji na mashine, huku chini kukiwa na mawe yenye rangi tofauti tofauti, samaki hawa hutumika kama maonyesho pia hutumika kama chakula.

Bwawa kubwa la kisasa la samaki ndani yake kupo kuna samaki wengi wakiwa wanafugwa humo. Samaki hawa hutumika kwa ajili ya kwenda matumizi ya nyumbani na pia hupelekwa masokoni kuuzwa wanavyokua wakubwa.

Bwawa kubwa la samaki, lililozungushiwa ukuta wa sengenge, huku pembeni kukiwa kuna nyumba za watu wanaoishi na miti yenye rangi ya kijani. Bwawa hili la samaki hutumia maji na pia samaki hao wanavyokua hutumika kupelekwa masokoni kuuzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hasa majumbani na sehemu zingine.

Samaki wenye rangi tofauti, wakiwa kwenye boksi maalumu linalowasaidia waweze kukaa. Ndani yake kukiwa kuna maji na vimawe mawe ambavyo vinawafanya waonekane kama wako baharini.

Boksi kubwa la kioo, ndani yake kukiwepo samaki wenye rangi ya njano, huku kukiwepo na majani yenye rangi ya kijani na mawe mengine meupe na ya dhahabu; wakiwa wanaogelea. Samaki hao hutumika kama sehemu ya urembo majumbani na sehemu zingine tofautitofauti.

Samaki wengi wakiwa kwenye bwawa wakiwa wanaogelea bwawa hilo likitumia mashine, mbao zikiwa zimepita pembeni kwa rangi ya brauni. Samaki hao hutumika kwaajili ya kuuzwa pia hutumika kama chakula cha binadamu.

Shamba kubwa la mahindi ambalo mahindi yake yaliyoonekana yakikauka yenye rangi ya njano na ya kijani kwa mbali, mahindi haya huvunwa na kupelekwa kwa ajili ya kuuzwa masokoni pia hata kutumika na majumbani pia.

Wakulima wawili wakiwa wamezungukwa na mechi yenye rangi ya kijani, chini mimea iliyo hospitali yenye rangi ya kijani wakihudumia kwa kumwagilia maji, wengine wakiitoa magugu kwa kulima shamba hili.

Njia iliyoko msituni, iliyochorwa alama ya mshale wa rangi nyeupe ikionyesha njia ya kupita. Msitu huo uliozungukwa na majani yenye rangi ya kijani, pia msitu huo watu huishi na kwenda kupitia, njia hiyo kwenda sehemu mbalimbali kama barabara.

Kaka mmoja aliyevalia tisheti ya kijani na suruali nyeusi, akiwa mkononi ameshika miche ya mbegu iliyopandwa kwenye vifuko vyeusi, miche hiyo hutumika kwenda kupandwa kwenye mashamba baadaye na kuzalisha mazao.

Daraja la mbao, lililopo msituni ambalo husaidia watu kupita, daraja hilo chini yake kuna mfereji wa maji ambayo yanapita, yanayotoka huko sehemu za juu, na huku pembeni likiwa limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani.

Mfereji wa maji uliozungukwa na mawe, huku pembeni kumezungukwa na majani yenye rangi ya kijani. Mfereji huu upo katikati ya msitu ambao msitu huu watu hukaa pia hata wanyama hukaa humo ndani ya msitu.

Mfereji mkubwa unaousafirisha maji yenye rangi ya udongo mwekundu, huku mfereji huu ukiwa katikati una mawe, ukizungukwa na majani yenye rangi ya kijani pamoja na miti. Mfereji huu hutumika kusafirisha maji sehemu mbalimbali.

Kilimo ambacho mbegu zake huoteshwa kwenye vifaa maalumu. Kilimo hiki hakitumii udongo, bali kilimo hiki kinatumia maji kustawisha mbogamboga na mboga hizi zikikua huvunwa na kwenda kuuzwa pia hata kutumika majumbani.

Kilimo kinachotumia mabomba maalumu yenye rangi nyeupe kustawisha mboga, kilimo hichi hakitumii udongo bali kilimo hiki kutumia maji kwa ajili ya kustawisha mboga mboga na mimea na ikistawi huenda kuuzwa masokoni.

Kilimo maalumu kinachotumia maji na mabomba maalumu kustawisha mboga. Kilimo hiki hakitumii udongo na mboga hizi zinavyokua zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza, pia hata na matumizi ya majumbani.

Kilimo cha mboga ambacho hutumia maji katika kustawisha mboga, na kilimo hiki kinawekwa vifaa maalumu kama hayo machuma yenye rangi meupe ili kuwezesha kustawisha mboga kwa ufasaha.

Kilimo ambacho linatumia machuma, na mashine maalumu kustawisha mboga, kilimo hiki hakitumii udongo, haswa kilimo hiki hutumia maji, ili kuwezesha mboga kukua kwa haraka.

Kilomo kinachotumia mapipa ya maji na mipira ya maji kusitawisha mboga, mboga hizo zilizositawi kwa rangi ya kijani kwa kutumia maji na sio udongo zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa.

Kilimo ambacho wakitumia udongo bali hutumia vifaa maalumu na mboga hizo ustawi kwa kutumia maji na mboga hizo pia hutumika kwa ajili ya matumizi ya majumbani na sehemu nyingine tofauti tofauti.

Kilimo kinachotumia maji kilimo hicho mbegu zake hupandwa kwenye mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, na pia hupitisha maji ili kustawisha mboga. Mboga hizo zenye rangi ya kijani ambazo zilishaanza kustawi kwa ajili ya kwenda kuuzwa baadaye.

Kilimo maalumu kinachotumia maji na hakitumii mchanga, kilimo hicho kuna vifaa maalumu huweza kufanya mbogamboga kustawi, na zinapostawi hupelekwa masokoni na kwenda kuuza na pia kutumika majumbani.

Kilimo cha mbogamboga mkulima akiwa na ameshika mboga zikiwa zimestawi huku akiwepo kwenye banda maalumu nyeupe chuma nyeupe. Mboga hizi hutumika kwenda kuliwa majumbani pia hutumika kuuzwa.

Kilimo kinachotumia mabomba, kwaajiri ya kustawisha mboga mboga, ambacho kilimo hicho hutumia mashine, pia na maji, kwaajiri ya kustawisha hizo mboga, za matumizi ya baadae na kuuza.

Kilimo kinachotumia maji kustawisha mboga, hapo kuna bomba nyeupe iliyopita ambayo inapitisha maji, na huku mboga zilizostawi zenye rangi ya kijani. Mboga hizi hutumika kwa matumizi ya kuliwa na binadamu pia kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kilimo kinachotumia mashimo na mabomba maalumu ya maji kwa ajili ya kustawisha mimea. Kilimo hicho husaidia mimea kukua kwa haraka na kasi na kuweza kwenda kuuza masokoni na sehemu mbalimbali.

kilimo ambacho cha mbogamboga kinachotumia maji na vinazalishwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe na vifaa vingine vilivyokuepo chini, hutumia kustawisha mboga kwa maji na mboga hizo hutumika kwa ajili ya matumizi ya majumbani na masokoni.

Shamba kubwa la mananasi yaliyostawi kwa ukubwa na ufasaha, mananasi hayo yakisubiriwa kuvunwa, kwa ajili ya kupelekwa masokoni, pia na kwa ajili ya matumizi ya kuliwa na watu majumbani.

Kabeji zilizooteshwa kwa mstari, zilizostawi kwenye shamba kubwa, kabeji hizi zinasubiriwa kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa hata kwa matumizi ya nyumbani ya kuliwa kama chakula.

Shamba kubwa lenye kava yenye rangi jeupe zilizopo na chuma maalumu, zilizopita kwa ajili ya kunyeshea mbogamboga hizo. Mboga hizo zilizostawi zenye rangi ya kijani hutumika kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuza pia hata kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama chakula.

Mkulima wa vitunguu, anayeonekana kwenye mikono yake akishika vitunguu. Vitunguu hivyo vilivyolimwa shambani, vikisubiriwa kupakiwa na kwenda kuuzwa masokoni, pia vitunguu hivi hutumika kwa kupika chakula majumbani.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopangwa kwa mstari, mahindi haya yaliyonekana kuanza kustawi yenye rangi ya kijani, mahindi haya haswa haswa yakishakua hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza pia hupelekwa mashineni kusagwa kwaajili ya watu kupata chakula kama unga.

Shamba kubwa maalumu linalotumiavifaa maalumu vilivyofunikwa na kava jeupe linalolima strawberry zilizostawi zenye rangi nyekundu na nyingine kijani, Majani yake yenye rangi ya kijani. Strawberry hizi hutumika kuuzwa sehemu masokoni pia hata kuliwa na watu.

Zizi kubwa la kisasa la ng'ombe ambo wamejipanga kimstari, wenye rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe hawa hutumika kuuzwa masokoni pia hutumika kama nyama majumbani.

Banda kubwa la kisasa lenye kuku wengi ambao tayari wameshakua wenye rangi nyeupe. Banda hili hutumia mipira maalumu kunyweshea maji pia yenye vichombo maalumu kwa ajili ya chakula. Kuku hawa hutumika kama chakula majumbani hata pia biashara kuuzwa masokoni.

Ng'ombe wakiwa kwenye zizi kubwa, ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi wengine wakiwa wanakunywa maji na wengine wakiwa wanakula chakula huku wamesimama, ng'ombe hawa hutumika katika biashara pia hutumika kama chakula majumbani kama nyama.

Shamba kubwa la kisasa lililofunikwa na kava jeupe huku ndani yake kukiwepo na mboga zilizostawi zenye rangi ya kijani, zikisubiriwa kwenda kuchumwa na kupeleka masokoni, na pia sehemu mbalimbali na pia kwa matumizi ya nyumbani.

Zizi kubwa la nguruwe lililokuwa na vyumba tofauti tofauti, ndani kukiwa na nguruwe wengi wenye rangi nyeupe. Nguruwe hao hutumika kama nyama pia hutumika kwa biashara ya kuuzwa sehemu mbalimbali.

Shamba kubwa lenye kava jeupe lililofunikwa juu ilikuweza kustawisha mimea ambayo imepandwa ndani yake, mimea hiyo ni nyanya ambazo zikionekana zimeshaanza kustawi zenye rangi ya kijani na zikishastawi hupelekwa masokoni kuuzwa.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu likilimwa na trekta kubwa maalumu, ambalo linaendeshwa na dereva kwaajili ya kukiandaa ili kuja kupanda mimea baadae ya kuja kuuza na matumizi mengine.

Kabeji zilizo stawi kwa ukubwa unaostahili zikiwa na rangi ya kijani. Kabeji hizo zipo teyari kuvunwa kwa ajili ya matumizi kupelekwa sokoni kuuzwa pia na matumizi ya chakula kwa binadamu wanaohitajika kula.

Mikono iliyoshika hoho zenye rangi ya kijani, ambazo ziko kiwandani zikiwa zinapakiwa. Tayari kwa ajili ya kwenda sokoni, kuuzwa kwa matumizi ya majumbani na sehemu zingine.

Shamba kubwa la kabeji zilizostawi ambazo zinasubiriwa kuvunwa. Kabeji hizi hutumika na matumizi ya binadamu hasa kama chakula pia hutumika katika kuuzwa masokoni.

Migomba mingi iliyopndwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, migomba iliyostawi yenye rangi ya kijani. Migomba hii hutumika kwa ajili ya kuzalisha ndizi pia kwa ajili kupelekwa katika mauzo ya biashara.

Vifaranga vya kuku vyenye rangi nyeusi na njano, wakiwepo kwenye banda wakinywa maji kwenye madude yao maalumu, yenye rangi nyeupe na nyekundu, na kwenye masinia wakila chakula yenye rangi nyekundu, huku chini kukiwa na malanda ambayo yanawasaidia kutembea.

Trekta kubwa linalotumika kuvunia mpunga yenye rangi ya njano na kijani huku pembeni mtu akiwa amesimama, mpunga huo ambao uko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na pia wakikoboa unatoka mchele hutumika hasa na watu majumbani pia hata katika biashara za mama ntilie.

Mkulima akiwa anatembelea shamba lake la hoho zilizofungwa na kamba nyeupe zilizostawi kwa mbali, huku likiwa limekava na rangi nyeupe na chuma zenye rangi nyeupe. Hoho hizo hutumika kwa ajili ya kuuza na majumbani.

Shamba kubwa la mbogamboga zenye rangi ya kijani, zilizopandwa kwa mstari huku zikiwa na udongo mwekundu, zikinyeshewa na mpira mweusi. Huku pembeni kukiwa kumzungukwa na miti yenye rangi ya kijani. Mboga hizo, hutumika kupelekwa masokoni na pia matumizi ya chakula majumbani.

Shamba kubwa lililostawi mbogamboga zenye rangi ya kijani, katikati kukiwa kumepita mipira maalumu ambao utumia kunyeshea mboga hizo, na mboga hizo zikishastawi upelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililolimwa lenye udongo wa rangi nyeusi pembeni kuna mabomba maalumu, yaliyopita kwenye shamba hilo ambao hutoa maji mengi kunyeshea kwa mimea iliyopandwa ndani ya shamba hilo.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi kukiwepo kuna mimea iliyoanza kuchipua yenye rangi ya kijani, shamba hilo hunyeshewa kwa kutumia mpira wa rangi nyeusi ili kusaidia mboga hizo kustawi kwa haraka.

Baba mmoja na mwingine akiwa amekusikia na mwingine tumesimama pembeni, wakiwa kwenye shamba kubwa ambalo hunyeshea kwa maji ili mbogamboga hizo ziweze kustawi kwa haraka hawatumii mvua.

Shamba kubwa linalotumia mabomba maalumu kunyeshea. Shamba hilo ambalo tayari limeshaandaliwa, kwa ajili ya baadaye kuja kupandwa mbegu, ili ziweze kwenda kustawi na kwenda kupelekwa masokoni mavuno yatakayopatikana.

Mkulima aliyevalia ovaroli la kaki akiwa amezungukwa na ukuta wa mbao huku miti mirefu yenye rangi ya kijani, akiwa ananyeeshea miche iliyopandwa kwenye mifuko meusi miche hiyo iliyoonekana kustawi tayari.

Shamba kubwa lenye mimea yenye rangi ya kijani ambayo imestawi. Shamba hili hutumia maji na sio mvua ili kustawisha mbogamboga likiwa na mipira maalumu na bwawa pembeni kwa ajili ya kupeleka maji shambani ili kustawisha mboga hizo.

Shamba kubwa linalotumia maji kunyeshea ili mimea iweze kustawi shamba hilo mipira meusi imepita ambapo tayari kuna mimea inayoonekana yenye rangi ya kijani kisha imeanza kustawi kwenye shamba hilo.

Shamba kubwa lenye rangi ya udongo nyeusi lililolimwa vizuri, likiwa limepita mabomba yenye rangi nyeusi. Mabomba haya hutumika kunyeshea mimea kwa ajili ya kustawisha, na pembeni kukiwepo na mimea mingine iliyostawi tayari.

Shamba kubwa lililopita mipira ya bluu na myeusi likiwa lina mbogamboga tayari zilizokuwa zimestawi zenye rangi ya kijani. Shamba hili hutumiwa kunyeshewa kwa maji kwa kutumia mipira hiyo maalum iliyopita. Mboga hizo uuzwa masokoni hata kutumika kuliwa majumbani.

Shamba kubwa la mbogamboga lililopita mipira ya maji kwa ajili ya kunyeshea mboga hizo, ili kustawi kwa wakati. Mboga hizo zenye rangi ya kijani huku pembeni shamba hilo likizungukwa na miti yenye rangi ya kijani na majani mengine pembeni yenye rangi ya kijani.

Bomba kubwa lililopita katikati ya shamba la mahindi, likiwa likimwagilia maji bomba hili husahidia mahindi kukua kwa wakati wakati haitegemei mvua, huku jua likiwaka kali.

Mipira myeusi iliyopita katikati ya shamba kubwa lililopandwa mboga mboga zilizoanza kustawi. Mipira hii hutumika kunyeshea mboga mboga hizo hata kama hakuna mvua kwa kunyeshea mda wote.

Shamba kubwa lenye rangi ya udongo mweusi huku pembeni, kukiwa na bomba lililopita kwa ajili ya kunyeshea mazao yaliyoko shambani, pembeni yake kukiwa na mazao yaliyo stawi.

Kilimo cha maji ambayo hutumia mipira meusi mashambani kunyeshea, huku kukiwepo kuna mbegu zimepandwa zilizochipua zenye rangi ya kijani kwa ajili ya matumizi ya baadaye na kuuza pia sokoni.

Shamba kubwa la mbogamboga zenye rangi ya kijani zilizostawi huku zikinyeshewa na maji, yaliyopita katikati ya mifereji ya shamba hilo ili kuziwezesha kustawi zaidi na kukua kwa kasi na kupelekwa masokoni kuuzwa.

Mandhari tulivu yenye majani na barabara kavu na huku katikati yake kukiwepo kuna bwawa kubwa la maji ambapo maji haya hupitishwa kwenda sehemu mbalimbali, pembeni kukiwepo kuna milima, juu kukiwepo kuna mawingu la bluu na jeupe.

Mandhari mazuri yenye milima, milima hii iliyozungukwa na majani ya kijani na brauni na miti yenye rangi ya kijani, juu kukiwepo na wingu zito lenye rangi nyeupe. Sehemu hii hutumika kwa watu kuishi pia hata kwa utalii.

Gonjwa linaswiri. Juu yake kulikuwa kuna wingu la bluu na joto, huku chini kulikuwa kuna milima, miti yenye ragi ya kijani hata makazi ya watu.

Bwawa kubwa wakionekana mamba wakiwa wanaogelea, bwawa hili inayopeleka maji sehemu mbalimbali pia likiwa limezungukwa na majani yenye rangi ya kijani, juu likiwa na wingu la bluu na nyeupe.

Mandhari ni tulivu yenye majani ya rangi ya kijani na brauni ikiwa imezungukwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani . Mandhari hii hutumika kama mbuga ya wanyama pia hata utalii.

Mandhari iliyozungukwa na mawe makubwa ambayo hutumika kama utalii kwa watu mbalimbali, pia mawe hayo yakiwa yamezungukwa na majani yenye rangi ya kijani, juu wingu la bluu na jeupe likiwa likionekana.

Mandhari mazuri yenye rangi ya kijani huku kukiwa na majani yenye rangi ya kijani, miti ya rangi ya kijani, ikiwa imezungukwa na milima, katikati yake pia kukiwepo kuna nyumba za watu ambazo wanaishi pia kukiwepo juu wingu lenye rangi nyeupe na bluu.

Barabara kubwa inayotumika na watu kusafiri barabara hiyo imezungukwa na mandhari mazuri ya milima juu, pembeni yake ikiwa ina rangi ya kijani na huku majani madogomadogo yenye rangi ya kijani mandhari haya huweza kutumika kama utalii na mengineyo.

Mandhari tulivu yenye milima na miti mingi yenye rangi ya kijani, mandhari haya hutumika kama watu kuishi pia madhara haya hutumika kama sehemu ya utalii watu kwenda kutembea.

Mandhari iliyozungukwa na wingu juu la bluu na jeupe, huku kukiwepo na milima ya aina tofauti tofauti katikati kukiwa limezungukwa na majani ya rangi ya kijani, huku pia miti iliyozunguka ya rangi ya kijani na mawe yenye rangi ya kahawia.

Mandhari mazuri mlima ukiwa umezungukwa na wingu lenye rangi nyeupe na bluu, miti yenye rangi ya kijani, majani yake yenye rangi ya kahawia na ya kijani. Sehemu hii hutumika kama sehemu ya utalii pia hata wanyama hukaa pia.

Mandhari mazuri yenye rangi ya bluu na nyupe huku pembeni yake kukiwepo na bwawa kubwa la maji likizungwa na majani yenye rangi ya kijani nyumba katika za watu zinazoishi pia na miti ikiwa pembeni yake yenye rangi ya kijani.

Mandhari mazuri yenye mifereji imepita katikati huku pembeni kukiwa na miti yenye rangi ya brauni, juu wingu la bluu na rangi nyeupe. Maji haya hupelekwa sehemu mbalimbali hutembea na kufikia sehemu mbalimbali ambazo husaidia hata watu katika mahitaji yao.

Mandhari mazuri yenye mfereji katikati ya maji ambayo hutumika na watu waliokuwa sehemu hiyo, mandhari yao umezungukwa pia na milima, miti yenye rangi ya kijani, huku pembeni ya huo mfereji kukiwa kuna michanga ya brauni.

Jangwa kubwa lenye majani yenye rangi ya kijani na kahawia, Katikati kukiwa na mfereji unaopita katikati, unaopitisha maji kupeleka sehemu mbalimbali. Juu kukiwa kuna milima ikionekana na wingu la rangi ya bluu na kijani.

Barabara yenye rangi ya udongo mwekundu, ambao hutumika na watu kwenda sehemu mbalimbali barabara hiyo iliyozungukwa na majani yenye rangi ya kijani pamoja na miti barabara hii inaonekana ipo kwenye misutu.

Madhari mazuri yenye wingu jeupe na bluu, huku kuna miti yenye rangi ya kijani, majani yenye rangi ya kijani yaliyochanganyika na brauni, madhari hayo hutumika kama sehemu ya utalii pia hata watu kuishi.

Mandhari mazuri inayowaka kwenye wingu jua la njano huku mandhari haya yakiwa yamezungukwa na miti yenye rangi ya kijani, nyasi zenye rangi ya kijani mandhari haya na mtu pembeni yake, mandhari haya hutumika na watu hasa wanyama hata pia binadamu.

Mandhari mazuri yenye majani ya kijani, miti ya kijani, milima pembeni iliyozungukwa na majani ya kijani katikati kukiwepo nyumba ambayo watu wanaishi, mandhari hayo hutumika kwa ajili ya kuishi na utalii.

Mandhari mazuri tulivu yenye rangi ya kijani, miti ya kijani, majani ya kijani. Huku pembeni kukiwepo kuna milima iliyozungukwa na majani, juu kukiwepo na wingu lililochangayika la bluu na jeupe.

Ziwa kubwa lenye nyasi pembeni za rangi ya kijani, miti yenye rangi ya kijani, juu kukiwa na wingu la rangi ya kijani na nyeupe, pembeni yake kwa mbali kukiwa na milima. Sehemu hii hutumika kama sehemu ya utalii.

Mandhari mazuri yenye majani ya kijani, miti ya kijani, mbele kupo kuna mlima mkubwa ambao una barafu nyeupe, huku mawingu yake yakiwa na rangi ya bluu na nyeupe. Sehemu kama hii hutumika kwa ajili ya biashara ya utalii.

Mandhari mazuri yenye majani ya kijani, huku kukiwepo kuna majani ya kijani pembeni, kukiwepo kuna milima, wingu la bluu na jeupe. Mandhari haya haswa haswa hutumika kama mbuga za wanyama, pia watu kwenda kutembelea.

Madhari tulivu yenye mimea tofauti tofauti, miti yenye rangi ya kijani, majani yenye rangi ya kijani na brauni, ikiwa katikati yamepita mawe. Sehemu hii hutumika kwa makazi hasa ya wanyama."

Mbuga ya wanyama, waliokuwepo wanyama ndani yake wakiwa wanakula majani, wenye rangi ya "brown" na kijani, huku ukiwepo kuna mti katikati, mbele yake kukiwepo kuna miti yenye rangi ya kijani na milima ikionekana.

Mandhari nzuri iliyo kuwepo na milima ikiwepo na barafu zilizo anguka huku kukiwa na wingu jeupe na bluu pembeni kukiwa na majani yaliyostawi yenye rangi ya kijani, sehemu hii hutumika kama utalii.

Watu wawili wakiwa katikati kwenye majani yenye rangi ya brauni na ya kijani huku wakiwa wamezungukwa na milima pembeni yao. Sehemu hiyo hutumika kama watu kuishi pia hutumika kama sehemu ya utalii na kuleta mapato.

Mto wenye maji ya rangi ya bluu ukiwa unapeleka maji sehemu mbalimbali, ukiwa umezungukwa na mashamba na mimea iliyopandwa kwenye mashamba yenye rangi ya kijani, na miti iliyopangiliwa yenye rangi ya kijani, kukiwepo ndani yake kunamakazi ya watu wanaishi.

Mandhari nzuri yenye utulivu iliyokuwa na milima na majani ya rangi ya kijani huku juu kukiwa na wingu la bluu na jeupe, mandhari hii hutumika kuishi waru ama utalii.

Bwana wawili wanao angalia nyuki waliovalia nguo yenye rangi nyeupe wakivuna asali kwenye mzinga wa nyuki ambao unatunga asali, nyuki hao wengine wakiwepo juu wakionekana kwenye kichanja alichokitoa bwana nyuki.

Mbuzi mwenye rangi nyeupe kichwani akiwa na rangi ya brauni huku na pembe ikiwepo, chini akiwa amekanyaga kwenye majani ya rangi ya kijani yakizungukwa na miti pembeni. Mbuzi huyu hutumika kwa ajili ya kula majumbani na sehemu mbalimbali pia hata kuuzwa masokoni.

Bwana mifugo akiwa kwenye shamba huku pembeni kukiwa na mahindi yenye rangi ya kijani, majani ya kijani na mboga mboga zikiwepo kama maboga, akiwapa mbuzi wake wenye rangi ya brauni dawa kama chanjo ya kuwakinga na magonjwa.

Bata wengi wakiwa nje ya banda, bata hao wenye rangi tofauti tofauti nyeupe, nyeusi, bata hawa hutumika kama chakula na binadamu pia bata hao hutumika kama biashara kuuzwa masokoni.

Vifaranga vya rangi ya njano vilivyokuwa kwenye banda maalumu, ambapo vinakula wengine, vikiwa vinakula chakula, vifaranga hawa wanavyokua hutumika kama kuuzwa masokoni, pia hutumika kama nyama.

Ndege aina ya kanga wenye madotidoti mweupe na rangi nyeusi wakiwepo nje wakiwa wanakula majani yenye rangi ya kijani huku wakiota jua likiwa linawapiga. Ndege hao huonekana kama maonyesho.

Dada mmoja aliyevalia kitopu chenye rangi pinki na nyeupe huku chini amevalia sketi nyeusi na buti nyeusi. Pembeni kukiwepo na mabeseni yenye rangi ya kijani, wakiangalia bata wake waliokuwepo bandani ambao pembeni kwake kukiwepo na chuma nyeusi kama vyumba vya mabata wanapo mlala.

Mapakiti manne yenye rangi nyeupe yenye maua ya rangi tofautitofauti, mapakiti haya ndani yake kuna mbegu za mimea tofautitofauti. Mbegu hizo hutumika kupanda kwenye mashamba kwa ajili ya kutoa mazao kwa baadae.

Pakti yenye maansiahi meupe na ya kijani ikiwa na rangi nyeusi huku nje ikiwa imechorwa boga, pakti hili ndani yake kuna mbegu ambazo huenda kupandwa shambani na kustawisha maboga hayo.

Mbegu iliyokuwa kuna siku wakati yenye maandishi ya kijani huku mistari niliyopita ya kijani yenye maandishi mengine yenye rangi nyekundu ina nembo ni rangi ya kijani na nyekundu mbegu hiyo tulizo upande wa mashambani.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo mweusi, mbegu hizo zilizoanza kuchipua zenye rangi ya kijani. Mbegu hizo huamishwa kupelekwa kwenye shamba kwa ajili ya kustawisha mavuno baadaye na kupeleka masokoni.

Pakti zilizo ndani yake na mbegu za mazao, pakti hizo zikiwa zimechorwa nje kama nyingine za bamia, kabeji zikiwa kwa ajili maalumu ya kwenda kupandwa shambani ili kustawisha hizo bamia, kabeji.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa lililopandwa mimea ambayo shamba hili hutumika mipira maalumu kwa ajili ya kunyeshea mimea ili iweze kustawi kwa uharaka, pia mimea hiyo ikistawi na kuvunwa na kwenda kuuzwa masokoni.

Pakiti maalumu lenye rangi ya shaba pembeni, katikati rangi ya dhahabu iliyoandikwa na maneno ya kijani ili ikichanganyika na nyeusi, kwa nje likiwa limechoewa ua kwa rangi nyekundu, pembeni kukiwepo na vocha ya kukwangua. Mbegu hii hutumika kwenda kupanda kwenye mashamba kwa ajili ya kustawisha mimea.

Nyumba maalumu kubwa ambayo imefunikwa na kava juu, chini yake zikiwepo mbegu zilizopandwa kwenye mifuko mieusi zikiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa shamba, ili ziweze kwenda kupandwa kwenye mashamba sehemu mbalimbali mbegu hizo zinastawi na kuleta mimea.

Pakti za mbegu, zilizochorwa mimea tofauti tofauti kama nyanya ,hoho, majani. Pakti hizi zenye rangi ya kijani na maandishi meusi hutumika kua kama mbegu mashambani na zikistawi mboga hizo kupatwa kwenda kuuzwa au kuliwa majumbani.

Pakiti za mbegu yenye rangi ya kijani na nyeupe lilikuwa limechorwa mimea ya nje ya pakiti hiyo yenye rangi ya kijani na nyeupe ikiwa imechorwa mimea nje ya pakiti hiyo, ambayo maneno yake yameandikwa kwa rangi nyeusi wengine na nyeupe, mbegu hizi hutumika kupeleka shamba kuoteshwa kwa ajili ya kuvuna mimea baadaye.

Wakulima wakiwa na bwana shamba, wakiwa wakifundishwa namna ya kupanda mbegu kabla ya kupeleka shambani. Mbegu hizo hupandwa kwenye udongo mweusi wenye rangi nyeusi, zikishastawi unachukua mche na kupeleka shambani kwa ajili ya kwenda kupandwa.

Shamba kubwa lililotumia maji kumwagilia mboga zake ili zistawi. Mboga hizo zilizostawi zenye rangi ya kijani udongo wake chini ukiwa una rangi nyekundu, huku kukiwa kumezungukwa na miti pembeni.

Shamba kubwa la mbegu, mbegu hizo ambazo tayari zimepandwa zingine zikiwa zimestawi na zingine zikiwa kwenye udongo mweusi. Shamba hili likiwa juu limefunikwa na kava maalum lenye rangi jeupe huku zikiwa kuna chuma zikipita.

Mbegu za aina mbalimbali zilizokuwa zimepangwa kwenye meza zikiuzwa, mbegu hizi zikiwepo nyingine kwenye mifuko maalum yenye rangi ya kaki zilizoandikwa kwa maandishi, hizi hutumika kwenda kupanda mashambani kwa ajili ya kupata mimea baadae.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mbegu za rangi ya kijani kwa mstari ulionyooka ,chini kukiwepo na udongo wenye rangi nyekundu mazao hayo yakistawi hutumika na kwenda kuuzwa mashambani.

Mbegu iliyopo kwenye kipakti cha rangi ya kijani, huku kukiwepo kumechorwa papai zenye mbegu. Rangi nyeusi, kukiwepo kuna kavocha kwa pembeni ambacho hakijakwanguliwa huku mbegu hizo zikiwa zimeandikwa na maneno myeusi yamechanganyika na kijani. Hutumika kwenda kupandwa shambani ili kustawisha mapapai baadae.

Kava la mbegu yenye rangi nyeupe iliyochanganyika kijani na njano huku nje, ikiwa limechorwa ua kubwa ambayo ni kabegi mbegu hizi hupelekwa shambani na kwenda kupandwa kwa ajili ya kustawisha kabegi na kwenda kuzifanyia matumizi baadae ya chakula pia hata kuuza masokoni.

Mbegu zililokuwepo ndani ya chumba zilizooteshwa kwenye vikopo maalumu vyenye rangi nyeusi. Mbegu hizi husubiriwa ziweze kustawi, zikishastawi zinapelekwa shambani kwa ajili ya kwenda kupandwa na mimea kunyeshewa na kustawi zaidi na kupelekwa masokoni kuuzwa.

Mbegu zilizooteshwa zenye rangi ya kijani, zilizopangwa kwa mstari zilizositawi zikiwa kwenye jumba maalumu lililotengenezwa na kava jeupe likiwa limepita mipira juu yake ya kunyeshea maji ili kuisaidia iweze kusitawi.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi, ikiwepo mimea imeshaanza kustawi yenye rangi ya kijani. Shamba hili hutumia maji kunyweshea, na maji hayo hutoka kwenye mipira maalumu yenye rangi nyeusi.

Rafti za mbegu za mbogamboga kama spinachi ikiwa yenye rangi ya njano na kijani huku ikiwa na maneno meupe nje ikiwa imechorwa mboga kubwa zenye rangi ya spinachi. mbegu hizi hupelekwa shambani kwa ajili ya kwenda kupanda ili baadae iweze kutoka mboga na kwenda kuuza masokoni.

Mbegu zilizopandwa na kuonekana zimestawi zenye rangi ya kijani kwenye ushamba kubwa yenye udongo mweusi ikiwepo mipira maalumu iliyopita kwenye shamba hilo hutumika kwa ajili ya kunyeshea mimea hiyo ili iweze kustawi kwa uaraka.

Pakti za mbegu zenye rangi ya kijani na njano, huku likiwa limeandikwa maneno meusi "spinachi'', katikati likiwepo na ua kubwa lenye rangi ya kijani, ambalo ndio mboga yenyewe. Mbegu hizi hutumika kwenda kupandiwa shambani, ili kuja kustawi baadae na kwenda kuuzwa kama mazao.

Mbegu za aina mbalimbali zikiwepo dukani kwa ajili ya kuuzwa; mbegu hizo nje zimechorwa mchicha maua yenye rangi nyeupe, mengine mekundu. Mbegu hizi hutumika kwa ajili ya kuuzwa, pia hupelekwa mashambani kwa ajili ya kustawisha mimea.

Kilimo cha kutumia maji, udongo mweusi, huku kukiwepo kuna mipira meusi iliyopita ya kunyweshea, ambayo husaidia kustawisha mboga zilizopandwa na mboga hizo zikikua hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza.

Pakti la mbegu ya kilimo, nje lililochorwa ua la rangi ya kijani, pakti hilo lililozungukwa na rangi ya njano na rangi ya kijani na maandishi ya kijani na meusi. Mbegu hizo hutumika kupata shambani Kwa ajili ya mavuno ya baadae.

Paka wawili wakiwa wana rangi nyeupe na nyeusi, mwingine akiwa na rangi ya udongo, wakiwa kwenye vyombo maalumu vya kuwahifadhi, huku wakipelekwa kwenye sehemu maalumu ambayo wanakaa hao wanyama.

Dokta wa mifugo aliyevalia miwani, shati jeupe na kizibao cheusi; akiwa anamtibia mbwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe ambaye ameenda kwenye hospitali hiyo ya wanyama wanaoumwa.

Madaktari wakiwepo hospitali, madaktari hawa ni wa wanyama mwanamke na mwanaume wakiwa wanamuangalia mbwa mwenye rangi ya nyeupe na brauni kwa mbali ambae anaumwa wakimkagua kwenye sikio lake na kujua afya yake anaendeleaje.

Mabanda maalumu ya mbao, ambayo yanatumiwa kutengenezwa kwa mbao na kuezekwa na bati, mabanda haya hutumika kama nyumba za mbwa, mabanda haya pia husaidia ulinzi wa mbwa asiumwe.

Bwana mifugo akiwa kwenye banda kubwa la mbwa wengi wenye rangi nyuesi na brauni akiwa anacheza nao. Mbwa hao wakiwa kwenye uzio maalumu wenye sengenge, huku pembeni kukiwa na mbanda yao na miti yenye rangi ya kijani ikiwa inawazunguka.

Kiboko wenye rangi nyeusi wakiwa kwenye bwawa kubwa la maji wakiwa wanaota jua. Kiboko hawa hutumika kama sehemu ya utalii ya watu kwenda kutembelea na kuangalia, haswa wazungu pia na hata watu wa Afrika pia hupenda kwenda kuangalia.

Pango kubwa haikuwa kwenye chini ya udongo wa kumbukumbu juu ngozi yake ikiwa na udongo mwekundu akiwa amesimama pembeni ya miti yenye rangi ya kijani huku pembeni yake kuwepo kuna wazungu ambao wameenda kutalika katika eneo hilo la mbuga.

Ndege wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi mmoja akiwa anapaa wakiwa katikati la bwawa, huku likiwa nimezungukwa na miti ya kijani majani yenye rangi ya kijani na brauni ndege hao hutumia bwawa hilo kunyuwa maji na matumizi mengine.

Wazungu wakiwa kwenye mbuga maalumu ya wanyama wakitalii. Wazungu wengine wakionekana wakiwapisha twiga hao chakula na wengine, wakipiga picha na wengine wakiongea na bwana ambaye anawalinda mifugo hao. Pembeni kukiwepo beseni ambalo linatumika twiga hao kunywa maji.

Mtoto wa swala mwenye mabakabaka yenye rangi tofauti akiwa kwenye mboga ya wanyama iliyozunguka na miti yenye rangi ya kijani, chini majani ya kijani, udongo mwekundu kwa ajili ya utalii.

Tembo mkubwa na tembo mwengine mtoto wakiwa wamekumbatiwa na mama yake, tembo huyo alikuwa amechafuka na udongo wa rangi nyekundu tembo hawa hutumika kama kivutio cha utalii kwa watu mbalimbali haswa wazungu pia na watu wa ndani ya afrika mashariki.

Nyani akiwa amesimama juu ya mchanga wenye rangi nyeusi, uku rangi yake yeye ikiwa ina rangi nyeusi, brauni na grey kwa mbali. Huku akiwa amezungukwa na majani ya rangi ya kijani, akiwa anaangalia mandhari inayomzunguka.

Tembo wakionekana wengine wakinywa maji kwenye mto, huku mwingine akiwa na rangi ya udongo mwekundu; wakizungukwa na wazungu ambao ni watalii wakiwapiga picha na kuwaangalia kama maonyesho.

Mamba wawili mmoja wa rangi ya kijivu, mmoja akiwa amefungua mdomo wazi, wakiwa wamekaa kwenye sakafu ya simenti wakiwa wanaota jua wakiwa wametoka ndani ya maji.